Huku Kuna magari matatu, moja yenye rangi nyeupe, mawili yenye rangi meusi juu yao kuna taa zilizo ng'aa nyuma yao kuna manyumba.

Kuna trela moja kubwa sana ambalo liko barabarani likiwa limebeba magari mengine. Huku kando, kuna uwanja wenye nyasi. Kando imezungukwa na miti mengi.

Kuna watu wengi katika eneo hili kwenye vibanda vyao. Ndizi ziko chini, mihogo yenyewe huku katikati maji yakiwa yamekusanyika.

Kuna magari mengi sana maegeshoni humu yakiwa yenye rangi tofauti. Huku nyuma yao, kuna nyasi iliyomea refu sana na miti. Nyumba za maghorofa zimejengwa humo.

Hiki ni kipanda ambacho kimetundikwa viatu vilivyooshwa. Huku wakiongojea wauze. Kando yake kuna miti iliyokizunguka hicho.

Kuna mikono ya watu wawili ambayo imesalimiana, moja akimpa ufunguo. Kando yao, kuna magari mawili. Moja enye rangi nyeupe, ingine, nyeusi.

Kuna jigari moja ambalo limesimama uwanjani yenye rangi ya kijivu huku nyuma yake kuna mtu aliyevaa kofia huku akiingisha mkono ndani yake, kando yake kuna miti iliyoizunguka.

Mikono ya mtu fulani imeshikilia shilingi alfu moja ya Kenya juu ya meza huku shilingi hamsini ikiwa imewekwa pale.

Mikono ya mtu imebeba takriban shilingi elfu moja kwa wingi, kando kuna kipanya cha kompyuta au mouse iliyoko juu ya meza.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi chini huku akishika mguu wake wa kulia akiwa amejihisi vibaya. Imeandikwa " We do alot better. Personal accident insurance. Your safety our priority ".

Hii ni posta ya hospitalini, mgonjwa amelazwa. Kampuni AMACO imeandikwa personal accident cover. Injuries can happen any time, but recovery shouldnt be mean.

Kuna magari tofauti katika eneo hili yakiwa yamepangwa kwenye deni zao. Makundi ya rangi nyeupe na nyeusi. Huku yaking'ojewa kuuzwa na kununuliwa.

Hii ni noti ya Kenya shilingi elfu moja yenye sufuri tatu. Kuna mchoro wa nyumba ambao ulioko huku imebebwa na mkono wa mtu.

Huku kuna gari moja safi yenye rangi nyeupe, inaonekana kuwa imefunguliwa mlango moja, juu yake kuna ufunguo ulioekwa mle.

Kuna magari mengi zaidi humu, huku yakiwa yamepangwa kwenye laini zao, yenye rangi tofauti, yakigojewa kuuzwa, kwa umbali namuona mtu akitembea.

Katika eneo hili, kuna watu ambao wamekuja kununua vitu mbalimbali. Huku ambaye amevalia gauni yenye rangi nyeupe ikiwa imeandikwa "Daima", akiwaelegeza na kupanga vitu kwenye rafu zao, zikiwa zimeandikwa "Delamere".

Hii ni kampuni ya serikali ambayo inayoitwa Kenya Revenue Authority, inashughulikia mambo ya tax payer information, applicant information, address, details .

Kuna mikono ya watu wawili ambao wameketi, huku mmoja akimpokeza mwingine ufunguu wa gari, katikati yao kuna meza, juu yake kuna gari, kalamu na karatasi.

Kuna duka ambalo limefunguliwa, mlangoni limepakwa rangi ya kijani, uku likiwa imeandikwa mpesa kando yake kuna ; viti, meza na mtungi wa kesi.

Huku kuna magari matano moja ni aina ya rangi nyeupe mengine nyeusi ni aina ya mercedes center Ltd .

Huku ni sokoni, katika kibanda mojawapo ya kuuza vyakula vyovyote. Huku manguo zikiwa zimehang'iwa kando kuna mtu amevalia kofia huku akicheka.

Huku ni sokoni, mahali ambapo vyakula vyote vinavyouziwa pale; maembe, ndizi, viazi na nyanya. Tunaona watu waliobeba miafuli wengine wakinunua.

Huku kuna aina mbali mbali za magari ambamo ziko maegeshoni. Juu yake kuna watu wamesimama katika kila gari huku ikiwa imeandikwa Jack life's hire .

Kuna magari mingi katika uwanja huu ambapo naona watu wakitembea. Kando yake kuna miti mingi ambayo imezunguka hivyo vitu.

Kuna magari mengi sana katika eneo hili yenye rangi tofauti huku yakiwa kwenye leni yao yakingoja kununuliwa na wanunuzi ambao wanapita.

Katika eneo hili kuna mpangilio maalum wa magari haya, ukiwa yenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi, zikiwa zinangojewa kununuliwa.

Kuna magari manne amabo yako kwenye maegesho katika uwanja huu, kando yao kuna miti iliyopandwa ikazunguka. Gari la kwanza ni aina la KDTK8490.

Hapa ni mahali pa kuuziwa nyama, ya kuku, ya mbuzi, ya kondoo, ya ng'ombe. Kuna watu wanne, ambao wawili wamevalia nguo yenye rangi nyeupe, huku wengine wawili wakiwa wameketi.

Kuna magari mengi maegeshoni huku yakiwa yamepangwa. Vioo vyao vikiwa vimefunguliwa yenye rangi tofauti huku yamesimama yakizua na zub .

Kuna mwanamke ambaye ametabasamu huku ameshika mikono yake pamoja. Juu yake imeandikwa life free Jubilee health insurance cover bora medical cover, for your inpatient needs .

Huku ni kibandani, kuna viazi, karoti, mahindi, nyanya, ndizi pamoja na kabeji. Huku watu wanatembea mwanaume akiwa ametangulia.

Katika chumba hiki kuna magari mengi aina mbalimbali yanayotengenezewa huku yenye rangi nyeupe na kijani, huku yamepangwa kwa mpangilio safi.

Hili ni eneo la kuuzia viatu haina mbalimbali. Kuna nguo zinazoekelewa juu ya zingine, huku naona mwanamke mmoja akitembea ndani?

Hili ni trela moja kubwa lenye kubeba magari mengine huku barabarani. Kando kuna uwanja mkubwa uliozungukwa na miti mingi sana.

Kuna mikono ya mtu mmoja ambaye ameshikilia pesa ya Kenya iliyo shilingi hamsini, Mia moja, Mia mbili na mkono mwingine hamsini.

Naona magari kama manne katika eneo ili, huku lambele likiwa linaonekana kuwa kubwa kuliko zingine zote na brandi aina ya 22RAWA auto.

Hii ni trela moja kubwa lenye kubeba magari mengine huku ikiwa inaendeshwa barabarani, kando yake kuna magari mengine na taa iliyong'aa huku na miti michache.

Hiki ni kibanda, mojawapo cha kuuza chakula aina mbalimbali. Ikiwa na matunda, ndizi, nyanya na vitu vinginevyo.

Katika kibanda hiki, kuna kamba zilizofungwa na ndizi, huku machungwa yakiwa juu ya meza. Nanasi, mihogo na viazi.

Hili ni duka amabalo limefunguliwa la Mpesa . Watu wanne ambao wamekuja kutoa pesa zao , huku wakiwa wamesimama. Juu yake limeandikwa Available here .

Hili ni duka la Mpesa ambalo limefunguliwa. Chini yake kuna mikebe za maji ndani huku. Kando yake kuna pikipiki lililopakiwa mle.

Katika duka hili, linauza vitambaa vya wanawake wote huku vikiwa vimepangwa kwa kabati lenye vijisanduku mbalimbali.

Huku ni sokoni, kuna vyakula vingi ambavyo vinauzwa huku. Matunda, avocado, nyanya, kando kuna watu wanawake ambao wameketi kwenye viti vyao wakiuza.

Kuna gari moja ambalo limesimama, rangi nyeupe huku ni aina KDH nukta tisa tisa sufuri J. Huku kando kuna miti iliyozunguka na nyumba.

Huku ni sokoni ambamo sokisi kwa wingi zimeekelewa juu ya kitanda kando yake kuna jigunia kubwa lililofungwa lenye rangi ya nyeusi kando yake kuna manguo mengi yaliyoanikwa kwa miti.

Hii ni Anziano Insurance Agency cover bora ya medical insurance , kuna watu ambao wamesalimiana huku kuna kalamu juu ya meza, chini kuna wanawake wawili ambao ni madaktari.

Hii ni ratiba ya kutofautisha kifedha za nchi mbalimbali huku ikiwa imeandikwa pesa ya kununua na ya kuuza usd shilingi mia moja thelatini na nane nukta sufuri ya kuuza mia moja arubaini na nne nukta sufuri.

Kuna magari mengi sana, aina tofauti mbalimbali, yako nje ya jumba moja kubwa, huku ikiwa inazungukwa na miti.

Juu ya meza hii mkono wa mtu fulani, unaonekana ukiwa umeshikilia shilingi mia mbili, hamsini Kando yake na shilingi ishirini kando, huku.

Katika kibanda hiki, viatu vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri huku vingine vikiwa viko juu ya kamba na nguo zilizowekwa pale. Kwa umbali, naona watu wakiangalia vingine.

Hii posta yenye mtu ambaye amenyoa chini akiwa ametabasamu. Amevalia nguo yenye rangi nyeusi, inasema kwamba " protect your dream home for twenty years with single premium house insurance ".

Katika eneo hili kuna vifurushi vya nguo vingi sana ambavyo viko. Kando yake, kuna mtu anaonekana akiwa ameketi juu yake.

Hii ni takriban shilingi elfu moja ya kenya, iliyo na michoro ndani yake. Kunaonekana na mtu akiwa ameibeba, huku akishikilia na vidole vyake viwili.

Hii ni familia ya watu wanne, baba na watoto wawili pamoja na mkeo, imeandikwa protect your family today with CIC family medsure, CIC group .

Kuna mchoro wa gari ambayo imefunguliwa na mwanamke huku ikiwa imeandikwa taksi. Juu yake imeandikwa Imana third party only car insurance .

Kuna duka moja ambalo limefunguliwa, huko kando kuna watu wawili ambao wako kwenye dirisha. Wamama wawili mmoja akiwa ameketi chini ya sakafu mwingine akitembea, nje wa ukuta imeandikwa Mount Kenya milk Depot.

Kwa umbaLi, kuna duka moja la MPesa ambalo limefunguliwa. Watu wameketi chini wakiuza vitu vyao. Barabarani kuna magari na tukutuku ambao inapita.

Kuna duka moja ambalo limefunguliwa, mlangoni imeandikwa Salon, kando kuna mguu wa mtu ambaye ameketi, na viti viwili ambavyo havina watu.

Huku ni sokoni. Mahali ambapo vyakula vya mboga vinauzwa. Naona mtu mmoja akimkopesha mwingine kitu fulani alichofunga. Kando yake, kuna magari yanayopita barabarani.

Hii ni shilingi elfu moja ya Kenya, iliyoanzishwa na Mzee hayati Jomo Kenyatta. Iko na sufuri tatu, imeandikwa, DR67021769.

Huu ni mtandao wa tovuti wa Pesapal. Umeandikwa " start accepting mpesa and card payments ". Kando yake kuna picha za simu mbili.

Huku kuna duka moja ambalo limefunguliwa, mlangoni imeandikwa MPESA, uko kuna mtu mmoja ambaye ameengekea katika kreti za soda, uko chini yake kuna mtungi wa gesi.

Kwenye eneo hili kuna watu watano ambao wamesimama nje ya duka limefunguliwa huku kando kuna mkebe uliofunikwa. Juu ya hilo duka kumeandikwa " Destiny Dairies"

Huku ni sokoni mahali ambapo wauzaji na wanunuzi huja, huku wamama wakiwa wameketi kando ya barabara huku wakiuza vyakula vyao kama; nyanya, matunda na mboga.

Hii ni posta ya Mayfair insurance imeandikwa new block alert comprehensive guide to choosing the right insurance policy kenya . Chini yake kuna mabendera sita huku ikianzishwa na kenya.

Huku kuna nyanya kwa wingi ambazo zimeekwa kwenye visanduku vyao, mtu mmoja anainama huku akizipanga wengine wakiwa wanaangalia kule wengine wakitembea.

Katika uwanja huo kuna magari mingi yenye rangi tofauti, nje yake naona watu wakitembea wengine wakiwa wameketi huku wakiongea.

Kwenye tofuti hii imeandikwa kopokopo, kuna usajili ambao umeandikwa username password chini yake I am not a robot login .

Katika uwanja huu magari mengi yameegeshwa kwenye eneo hili, watu wakipita kando yao huku yakiwa yamezungukwa na miti iliyopandwa .

Kwa umbali kuna duka ambalo limefunguliwa mlangoni limeandikwa;M pesa juu yake MVITA SMA, jini kuna ndoo ya kuweka uchafu na maji kando yake ya kuuzwa.

Katika karatasi hii, kuna muhudi wa serikali ya Kenya ambao umeandikwa " Kenya Ports Authority Revenue Receipt, Pin number , VAT number, African Cotton Industries tarehe ishirini na nane mwezi wa sita mwaka elfu mbili kumi na tano".

Hizi ni magari tano zenye rangi tofauti. Ziko katika eneo la maegeshoni . La kwanza limeandikwa FLY,2468. La pili , FSL.5141.

Hii ni posta ya mwanamke aliye mjamzito imeandikwa CoverBora quality hospital cover meets affordabiliity budget friendly maternity cover, Benefits in patient coverage , maternity benefit and last expense benefit.

Huku ni barabarani kuna maji mengi yametapakaa mahali pote magari inaendeshwa huku chini imeandikwa don't let a natural disaster sink your business.

Mtu mmoja ambaye ameketi ndani ya gari lake huku akiwa anacheka akiangalia kwenye simu yake. Ikiwa imeandikwa do you know you can verify your insurance certificate? dial *352* .

Hiki ni kibanda chenye kuuza, nyanya, pilipili hoho, ndizi iliyoiva na mbichi, huku kisu kimedungwa juu yake.

Hii ni gari moja nzuri sana lenye rangi nyeupe na nyeusi huku maegeshoni ikiwa inangojewa kununuliwa yenye miguu minne.

Hii ni barabara kuna magari kama manne hivi, yanayoendelea kuendeshwa. Kuna trela la nyuma linalobeba magari mengine ndani yake.

Hizi ni pesa za kitambo ya Kenya ambayo imechorwa mzee hayati Jomo Kenyatta shilingi elfu moja zimeekelewa kwa wingi juu ya kitu.

Huku ni sokoni, Kuna kabeji ambalo ziko kwa wingi chini ya chumba hiki. Kando yake Kuna uchafu mwingi umetapakaa kila mahali, watu wanaendelea kununua.

Katika kibanda hiki kuna viazi, vitunguu na nyanya, huku kando zikiwa zimegawanyika kwenye makundi yao.

Kuna mtu mmoja huku amesimama huku akitia maziwa ndani ya kikombe ,ukutani imeandikwa fresh milk .

Huku ni kibandani. Juu ya meza, kuna makundi ya ndizi tofauti ambazo zimewekwa mle. Kando yake, kuna kreti za mayai ya kuku.

Hiki ni kibanda chenye kuuza mapambo na bango ya watu wa utamaduni huku namwona mtu amesimama kando ya mti.

Kuna magari makali sana maegeshoni humu. Chini ya chumba moja kikubwa, huku yakiwa yanauzwa, mojawapo imeandikwa building of faint motors .

Hii ni gari yenye rangi nyeupe. Aina ya KCM. 709K. Kioo chake kimoja cha mbele kimefunguliwa, ambayo imesimama kando ya barabara.

Kuna mtu mmoja ambaye ameketi kwenye kochi lake huku akiwa amebeba simu yake mkononi akiangalia huku imeandikwa get insurance from the comfort of your home, insurance Raha easy

Katika eneo hili, kuna magari ambayo yameegeshwa huko, yenye rangi nyeusi na nyeupe. Kando kuna mtu anaonekana kwa mabega yake na huku nyuma miti imepandwa ikiwa inawazunguka.

Hili ni duka ambalo limefunguliwa, nje kumeandikwa junction forex and money remittancey pia money transfer .

Kuna gari mmoja ambalo liko maegeshoni la aina la Nissani huku likiwa limeandikwa KDC 809p kando cha chumba kikubwa fulani.

Hivi vyote ni vikapu vyenye rangi tofauti, viko chini ya sakafu huku vikiwa vimeandaliwa kuuzwa. Vimetengenzwa kutokana na mikonga yenye imekaushwa.

Kwenye hii posta imeandikwa Anziano Insurance Agency, kuna nyumba pale, domestic home insurance, contact us. What is covered, fire, theft, fittings, electronics, natural calamities na zinginezo.

Kweenye eneo hili mezani kuna pesa zilizo na mpangilio wao huku tukianzia na shilingi elfu moja kwenye kundi lake, shilingi mia mbili, shilingi mia tano zikiwa zimegawanyika.

Hili ni duka ambalo limefuguliwa likiuza maziwa ya ngombe, ukutani imeandikwa royal fresh alafu na mchoro wa ng'ombe huko.

Kuna mikono ya watu wawili ambao wamesimama huku mmoja akimpokeza mwingine ufunguo wa gari, katikati mwao kuna gari lenye rangi ya nyekundu huku likiwa limesimama.

Duka moja limefunguliwa. Mlangoni imeandikwa M-pesa. Kando yake, kuna mtu ameketi chini huku mwingine akiwa anaingia. Kando yake kuna jigari limesimama.

Kuna mkono wa mtu fulani, ambao umebeba pesa ya Kenya iliyo na michoro ya nyumba imeandikwa shilingi elfu moja ya Kenya.

Duka ambalo limefunguliwa huku watu wawili wakiwa wamesimama, kando yake kuna msichana ambaye anapita mwingine akiwa ameketi. Juu kuna bango limeandikwa Mount Kenya Milk Depot. Mount Kenya Milk Depot.

Kuna gari moja kubwa ambalo limesimama uwanjani. Mtu mmoja aliyevaa reflector ako nyuma yake ameingisha mkono ndani. Kando yao kuna miti imezunguka.